Kuna wanawake wanne na mwanaume mmoja ambao wako kwa huduma bora, wanahudumiwa na kuna kompyuta nne na viti tano.

Watu wameketi kwa viti . Wanakuja kuhudumiwa . Kuna chumba zimegawanywa. Ziko na kompyuta.

Hawa ni watu ,wamepanga laini, wanahudumiwa ,kuna makaratasi, wameshika na ingine kwa meza.

Kuna watu wemgi ambao wanaonekana wakenya, wanashabikia mpira, wako kwa uwamja, ni wanaume wako na vuvuzela.

Hawa ni mashabiki. Wanaonekana wameshinda mpira . Wamechukua mikono juu. Wengine wanachukua vitoa sauti. Wengine wameketi.

Wanaume wanne wako chumba moja, wanahudumiwa na mhudumu kwa Huduma Centre. Wakona makaratasi yao.

Kuna watu wawili wanacheza mpira. Mmoja ameinamilia, huyo mwingine ameshika mpira. Wako kwa stadium imejaa viti.

Hawa ni wanasiasa, wanashangilia mmoja wao mwenye amesimama mbele yao, amevaa kofia nyekundu, ameshika makaratasi ambayo inaonekana imesahihishwa.

Hawa ni watu wako kwa huduma ya Narobi ,wamepanga laini ,ndio wahudumiwe ni wengi sana, wanaonekana hawana njia ya kuenda huko.

Hawa ni wanasiasa, wanshangilia mmoja wao mwenye ako mbele yao ,amevaa kofia ya nyekundu, ameshika makaratasi ambaye imesahihishwa ,wameungana wanawake na wanaume.

Kuna watu watano ambao wanazungumzia KRA. Kuna makompyuta tatu na kuna wanawake mmoja na wanaume watatu.